Anga ina rangi ya samawati. Dau leupe limeegeshwa ufuoni mwa bahari, palipo na mchanga mweupe. Nyama zinazochomwa, zilizokatwa kwa vipande vidogo vidogo zimewekwa kwenye vijiti.

Wafanyibiashara wawili, wamesimama kando ya bidhaa za bishara wakiwa wamevalia mavazi tofauti. Mmoja akiwa ameshikilia kisu mkononi na mwengine akiwa ameshikilia kifaa cha kuokotea bidhaa.

Mfanyibiashara aliyeketi anapika bidhaa za kuuza huku zingine zikiwa zimehifadhiwa kwenye sahani kubwa.

Wanunuzi waliovalia mavazi ya rangi tofauti; meupe, meusi, samawati na nyekundu wamesimama nje ya duka la maziwa.

Shamba lililolimwa, lina mashimo. Migomba imepandwa ndani ya mashimo hayo na ina rangi ya kijani kibichi.

Mifuko midogo ya plastiki yenye rangi nyeusi imepandikizwa migomba midogo iliyonawiri ikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Mfanyibiashara akiwa ndani ya hema amesimama kando ya bidhaa zake anazozichoma akiwa amevalia mavazi ya rangi nyeusi na samawati.

Nyama zilizokatwakatwa kwa vipande vidogo, zimechomekwa kwenye vijiti, zikiwa zimepangwa kwa idadi tofauti zinachomwa.

Mikungu ya ndizi tatu ilio na ndizi nyingi zilizo za rangi ya kijani kibichi zimesimamishwa kando ya ua la mbao.

Bidhaa za biashara zenye mfumo tofauti za unga na tembe tembe zimehifadhiwa kwenye ndoo za rangi tofauti.

Jengo la ghorofa lililojengwa ufuoni mwa bahari. Limezingirwa na pori lenye miti ya kijani kibichi.

Watu au wamama waliovalia mavazi ya kitamaduni, wawili wakiwa wameketi na wawili wakiwa wamesimama na mmoja akiwa ameinama.

Shamba lenye, mchanga wa rangi ya udhurungi, uliochanganyikana na matawi, yaliyokauka. Lina migomba, iliyo na mkungu wa ndizi.

Vyakula vya aina tofauti vilivyopikwa vimehifadhiwa ndani ya sahani ya rangi nyeupe iliowekwa juu ya sakafu yenye rangi nyeusi.

Wafanyibiashara waliovalia mavazi tofauti, yenye rangi tofauti wamesimama kando ya bidhaa zao ndani ya hema.

Vyakula viliyo pikwa vyenye rangi tofauti, vimehifadhiwa ndani ya sahani nyeupe nne tofauti zilizo juu ya meza.

Bango limewekwa kwenye mti, lina maadishi meupe yanayo ashiria au kuelezea mtu akaribie katika eneo hili.

Vyakula vilivyopikwa vya aina tofauti samaki, nyama ndogo ndogo zilizokatwa na kuwekwa kwenye vijiti zimehifadhiwa katika sahani tofauti.

Tumbili mdogo, ameketi kwenye nyasi za rangi ya kijani kibichi, katikati ya viboko wawili, mmoja akiwa anakula nyasi.

Miti mikubwa na midogo yenye rangi ya kijani kibichi imemea kando ya ukuta uliojengwa kando ya barabara.

Sahani tofauti kubwa na ndogo zenye rangi nyeupe zimehifadhiwa aina tofauti ya vyakula vilivyopikwa.

Bidhaa za biashara, za aina tofauti zina rangi tofauti, zimehifadhiwa ndani ya vyombo tofauti tofauti.

Mtu aliyevalia kofia ya chuma nyeusi na koti leusi na suruali ya samawati, anamimina maziwa kutoka kwa ndoo ndani ya mtungi.

Maandazi yaliyopikwa yenye rangi ya hudhurungi yamehifadhiwa ndani ya sahani nne tofauti zenye rangi nyeusi.